Wanafunzi wenye umri mkubwa wakifuatilia mafunzo na maelekezo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao ndani ya chumba cha darasa katika eneo la shule inayotoa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti na wengine kwa nyumba wamesimama, huku wakifuatilia kwa makini mafundisho mbalimbali na maelekezo yanayotolewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, maarufu kama ngumbaru wakiwa kwenye kundi la majadiliano, huku wakifuatilia kwa makini maelekezo kutoka kwa mwanafunzi mwenzao ndani ya chumba cha darasa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima ijulikanayo kama ngumbalu wakiwa wameketi, huku wakifuatilia mafunzo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao, ndani ya chumba kilichofungwa Kifaa cha kufundishia.

Wanafunzi wenye umri mkubwa, wakimfuatilia kwa makini mwalimu wao aliyeko mbele ya darasa pamoja na mwanafunzi mmoja, wakiwa katika kituo kinachotoa elimu ya watu wazima.

Karatasi ya mtihani wa hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, yenye maswali mbali mbali yaliyojibiwa vizuri, yakiwa tayari yamekwisha sahihishwa.

Vyumba vya madarasa ya shule ya msingi, vikiwa vimechorwa ukutani picha za aina mbalimbali, na maneno kwa ajili ya majifunzo kwa wanafunzi, na kwa mbele yake kukiwa na mandhari ya kuvutia.

Eneo kubwa la shule ya msingi likiwa na bustani ya kuvutia pamoja na sehemu ya kuendeshea magari, na kwa mbele yake kukiwa na majengo ya ghorofa yenye vyumba vya madarasa.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwafundisha wanafunzi wake waliovalia mavazi ya sare huku wakifuatilia kwa makini maelekezo na mafundisho mbalimbali kutoka kwa mwalimu huyo ndani ya chumba cha darasa.

Mazingira ya nje katika shule ya msingi yaliyosafishwa vizuri na kupandwa maua katika bustani ndogo, na kwa mbele yake kukiwa na majengo ya ghorofa yenye vyumba vya madarasa.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya ofisi wakipeana maelekezo, huku juu ya meza kukiwa na vitabu mbalimbali pamoja na kasha la kutunzia nyaraka.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia mavazi ya sare wakiwa ndani ya chumba cha darasa kila mmoja katika meza yake wakiendelea na mitihani katika shule hiyo.

Eneo la nje ya shule ya sekondari ikiwa imewekewa vigae vyenye rangi ya damu ya mzee na nyeupe. Kwa mbele yake kukiwa na jengo la ghorofa lenye vyumba vya madarasa.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa katika chumba cha maktaba, kilichopakwa rangi ya chungwa na kuwekewa makabati ya chuma yenye uwazi yaliyosheheni vitabu vya aina mbalimbali. Huku wanafunzi hao wakichagua vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Vyumba vya madarasa ya shule ya sekondari vilivyojengwa kwa kuvutia na kupakwa rangi nyeupe, na kwa nje kukiwa na viti vya kupumzikia wanafunzi ambavyo viko katika hali ya mazingira machafu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakifuatilia kwa makini mafunzo kutoka kwa waalimu wao, huku wakiwa wamegawanyika kwenye makundi, ndani ya chumba kilicho sheheni vitabu vya aina mbalimbali na vifaa kwa ajili ya mafunzo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakifuatilia kwa makini mafundisho na maelekezo mbalimbali kutoka kwa walimu na wakufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo ambao wako kwenye kundi la watu saba wakijadiliana masomo yao, huku wakiwa wamevalia vitambulisho shingoni ndani ya chumba cha darasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea na mitihani, na kila mmoja akiwa kwenye meza yake ndani ya chumba kikubwa, huku wakiwa chini ya usimamizi wa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la darasa huku wakiendelea na masomo. Kila mmoja na meza yake wakitumia vifaa vya kompyuta vinavyorahisisha katika kujifunza kwao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika eneo maalumu la kusomea, wakijadiliana mada mbalimbali zinazohusiana na masomo yao huku wakiwa katika kundi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakifuatilia kwa makini maelekezo na mafunzo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao katika chuo wanachosomea .

Wanafunzi wa chuo wakiwa kwenye tabasamu eneo maalumu la kusomea kwa nje ya darasa, huku wakijadili masomo yao wakiwa kwenye kundi la watu watano, wakitumia kifaa cha kompyuta.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika chumba maalumu cha darasa, kilichowekewa kompyuta za kujifunzia, wakifuatilia kwa makini maelekezo kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha kati, waliovalia vazi la sare wakipata mafunzo na maelekezo mbalimbali ya urembo, kutoka kwa mkufunzi wao ndani ya chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha darasa, kila mmoja akiketi katika meza na kiti chake, wakiendelea na masomo kwa kutumia vifaa vya kompyuta.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika vazi maalum la sare, wakiendelea na mitihani, ambapo kila mtu na meza yake, katika chumba kikubwa cha kufanyia mitihani.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakifuatilia kwa makini maelekezo na mafundisho mbalimbali wanayoyapata kutoka kwa mwalimu wao, huku kila mmoja akiwa ameketi katika meza na kiti chake.

Wanafunzi wa chuo wenye asili ya mataifa mbalimbali wakiwa ndani ya holi lenye viti vyekundu, wakifuatilia kwa makini mafundisho yanayotolewa na mkufunzi wao katika chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa kwenye vazi la sare ndani ya chumba cha kompyuta, wakiendelea na mitihani, huku msimamizi wao akiwafuatilia kwa makini.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiendelea na mafunzo kwa vitendo katika chumba maalumu kilichowekewa magari ya aina mbalimbali kwa ajili ya mafunzo katika chuo hicho kwa kufata maelekezo ya waalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya sare, kwenye chumba cha darasa chenye vifaa maalumu vya kutengenezea simu, wakijifunza kwa vitendo kwa kufata maelekezo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye chumba cha darasa wakijifunza kutengeneza kifaa cha mawasiliano aina ya simu kwa kufuata maelekezo waliokwishapewa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye vazi maalumu la sare, ndani ya chuma kilichofungwa vifaa mbalimbali vya kutengenezea simu huku wakiendelea na mitihani yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye vazi la sare ndani ya chumba cha darasa huku kila mmoja akiendelea na mambo yake yanayohusu masomo yao .

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye mavazi ya sare, ndani ya chumba chenye vifaa maalumu vinavyotumika kutengenezea simu, huku wakiendelea na mitihani yao.

Mwanafunzi wa veta aliyevalia vazi la sare akiwa ndani ya chumba chenye vifaa maalumu, akijifunza na kufuata maelekezo kutoka kwa mkufunzi wake.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevalia vazi maalumu, akiwa ndani ya gari lililoharibika, akilitengeneza kwa makini kwa kufuata maelekezo mbalimbali, aliyojifunza darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia vazi maalumu, wakiwa kwenye chumba cha mtihani kilichofungwa kompyuta za kujifunzia, huku mkufunzi wao akiwasimamia kwa makini.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika mavazi ya sare, wakifuatilia kwa umakini maelekezo na majifunzo wanayopewa na mwalimu wao ndani ya chumba chenye vifaa maalumu vya kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye vazi la sale wakitengeneza kifaa kinachotumia umeme ndani ya chumba maalum kilichowekewa vifaa mbalimbali vya kujifunzia katika chuo hicho.